Ukuta wa duka umechorwa maandishi ya M-PESA na huduma nyingine za kifedha. Mandhari ni ya huduma za kifedha katika mtaa wa biashara ndogo ndogo.

Noti hii ya shilingi elfu moja ya kenya ina alama za usalama, nembo ya taifa na picha ya kiongozi maarufu. Pia ina picha la jengo ya kisasa linalowakilisha maendeleo ya kiuchumi nchini Kenya.

Mwanaume mwenye fulana ya taasisi ya kifedha, anamimina maziwa kwenye kikombe. Pembeni kuna mashini ya kisasa za maziwa yenye paneli ya kiteknolojia. Mazingira ni safi na kuna vikombe vya plastiki. Huduma hii inaunganisha teknolojia na biashara ya maziwa.

Tangazo hii linahimiza umuhimu wa bima ya ajali ya binafsi, kampuni ya Mayfair Insurance inasisitiza kuwa maisha hayatabiriki lakini usalama wa mtu unaweza kulindwa kifedha kupitia bima.